Duka hili limejaa nguo na viatu vikipangwa kwa umaridadi kuwavutia wateja. Mifuko na mikoba imetundikwa ukutani ikiongeza mvuto wa bidhaa zinazouzwa. Bidhaa hizo zinaonekana kuwa za mitindo mbalimbali zikikidhi ladha tofauti za wanunuzi.

Duka kubwa la Woolworths linaonekana wazi, likiwa na mlango wa kioo unaoonyesha ndani. Ndani ya duka, nguo na bidhaa nyingine zimepangwa kwa umaridadi na wateja wachache wanaonekana wakitembea. Taa zinazoangaza kutoka kwenye ishara ya duka na ndani, zinalifanya linaonekana la kisasa na la kuvutia.

Duka la kisasa la nguo linaonekana likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri. Kofia imepangwa kwenye ukuta na viatu viko kwenye rafu za chini. Taa zinazoangaza kutoka dari zinalifanya duka linaonekana angavu na la kuvutia wateja.

Manneguin imevalisha kofia kubwa ya mwanamke na nguo za kisasa, ikionyesha mitindo ya hivi karibuni. Mikufu na mikoba mbali mbali imepangwa kwenye meza ya duara, huku miwani ya jua ikionyeshwa kwa punguzo la asilimia ishirini.

Duka la kisasa la nguo linaonekana likiwa limejaa bidhaa za kifahari. Rafu zimejaa nguo, viatu na vifaa vingine vilivyopangwa kwa umaridadi. Mwangaza wa joto kutoka kwenye taa za dari unaangaza bidhaa ukiwavutia wateja.

Duka la nguo linaonyesha nguo mbalimbali za Polo zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Mashati ya rangi tofauti yamening'inia, huku fulana zikiwa zimekunjwa na kupangwa kwa uangalifu. Lebo ya Polo inaonekana juu ya sehemu ya kuonyesha bidhaa.

Watu wanatembea ndani ya duka kubwa la nguo. Mavazi ya wanaume ikiwemo mashati na suruali yametundikwa. Viatu vimepangwa vizuri kwenye masanduku ya kijani. Taa za dari zinaangaza eneo lote la biashara.

Vito vya masikioni vimepangwa kwa uangalifu kwenye sehemu maalum ya kuonyesha. Pete nyingi za masikioni zimening'inia kwenye ndoano, zikionyesha mitindo na miundo mbalimbali. Chini, vito vya kifahari vimepangwa kwenye masanduku mekundu vikionyesha dhamani na uzuri wake.

Duka la nguo linaonekana likiwa limepangwa vizuri, nguo za rangi mbalimbali zenye zilizotundikwa kwenye standi, meza za duara katikati zimeonyesha nguo zilizokunjwa, sakafu ya ambao inatoa mwonekano ya kisasa

Wadoli wa kuonyesha nguo wamevalishwa mavazi ya kiume, shati, suruali na koti zimepangwa vizuri juu yao. Nguo zaidi zimetundikwa kwenye rafu nyuma. Duka hili lina mwanga wa kutosha kutoka taa za dari.

Duka hili la nguo na vitu linaonyesha bidhaa mbalimbali. Mannequin amevaa kilemba na mapambo ya shingo akisimama karibu na meza iliyojaa mikufu, herini na kochi. Pia kuna ma shaul na vitambaa vilivyopangwa vizuri vikionyesha mitindo ya kisasa.

Nafasi kubwa ya duka la nguo imejaa nguo mbali mbali, zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Mwangaza mkali kutoka dari unaangaza eneo lote, na nguo za mitindo tofauti zinaonekana zikining'inia. Inaonekana kama duka kubwa la rejareja.

Maduka ya kisasa ya nguo na viatu yamejaa bidhaa. Nguo zilizopangwa vizuri ziko kwenye rafu na hangers . Viatu vimeonyeshwa kwenye meza na kwenye kuta. Sakafu ina vigae vyeusi na vyeupe vinavyong'aa.

Duka la nguo linaonyesha rundo la mashati yenye miraba. Bango kubwa la forty percent off linaonekana wazi juu ya rafu. Nguo zingine zimetundikwa kwenye reki upande wa kushoto.

Rafu ndefu zimejaa nguo mbalimbali zikiwa zinatundikwa kwenye kamba ndefu Kila nguo inaonekana kuwa na rangi ya muundo wake; zikijenga msururu wa vifuli na michoro. Vazi nyingi zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa bidhaa zinazouzwa.

Duka la nguo linaonekana likiwa na milango wa vioo inayoruhusu muonekano wa ndani. Nguo mbalimbali zikiwemo manguo na mashati zimepangwa kwenye reki na manikini. Ishara ya "NO ENTRY WITHOUT A MASK" inaonekana mlangoni ikionyesha utekelezaji wa tahadhari za kiafya. Duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri.

Hii ni mazingira ya soko lenye shughuli nyingi. Bidhaa mbalimbali, iikiwemo nguo na viatu, zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Viatu vya rangi tofauti vinaning'inia, na rundo la nguo linaonekana chini. Mteja anaonekana akitembea katikati ya bidhaa.

Maduka mawili yanaonekana. Mbele ya duka la pili, mtu aliyevaa kinyago na mavazi ya kitamaduni anaonekana akionyesha kitu. Mavazi kadhaa ya kike yamepangwa kwenye, mabango mbele ya saloni. Watu wengine, pia wanaonekana wakisimama karibu na maduka. Wakionyesha shughuli za kawaida za mtaani.

Duka kubwa lenye jina la MRP, linaonekana wazi, likiwa na nguo nyingi zilizopangwa vizuri. Nguo za rangi mbali mbali zimetundikwa kwenye stendi, na kuwekwa kwenye rafu, zikionyesha mitindo tofauti. Inaonekana kama duka la kisasa la nguo.

Ndani ya duka la nguo za watoto zimepangwa vizuri. Nguo zenye rangi mbalimbali zimetundikwa kwenye reki. Kuna benchi nyeusi, katikati ya njia kwa ajili ya kupumzika. Hili linaonekana kuwa eneo la ununuzi wa nuo za watoto.

Hifadhi kubwa ya nguo imejaa mashati na suruali zilizopangwa vizuri kwenye rafu nyeupe. Nguo zimepambwa kwa rangi mbalimbali zikionyesha mitindo tofauti ya mavazi. Eneo hili linaonekana kuwa duka la kisasa lenye uteuzi mpana wa nguo.

Duka la kisasa la nguo linaonekana likiwa na ishara ya kubwa yenye neno Vivo juu yake. Ndani nguo za aina mbalimbali zimetundikwa kwenye rafu zikionyesha rangi na mitindo tofauti. Skrini za dijitali zinaonyesha matangazo zikiimarisha mazingira ya ununuzi wa kisasa.

Ghorofa la maonyesho ya magari linaonekana likiwa limejaa magari kadhaa yaliyopangwa kwa safu. Mwanga wa jua unaingia ndani kupitia madirisha makubwa ukiangaza magari hayo. watu wachache wanaonekana wamekaa kwa mbali wakipumzika au wakisubiri

Kundi la watu wamekusanyika nje karibu na magari kadhaa. Baadhi yao wamesimama wakizungumza huku mmoja ameketi chini. Mandhari ina miti mirefu ya mierezi na eneo la wazi lenye nyasi. Huu unaweza kuwa mkusanyiko wa kijamii au shughuli nyingine ya nje nchini Kenya.

Gari jeusi la subaru forester limeegeshwa kwenye eneo la mawe madogo. Bodi yake imefunguliwa, ikionyesha nafasi kubwa ya mizigo ilio safi, na wazi. Viti vya nyuma vinaonekana vikiwa vimefungwa, kwa usahihi.

Magari kadhaa mapya yamepangwa kwa safu yakionyesha yanatayarishwa kwa ajili ya kuuzwa. Jua linang'aa nyuma likiangaza miili ya magari. Safu hio ina magari ya rangi mbalimbali, yakiwemo nyeupe, kijivu, na nyeusi.

Gari la rangi ya fedha, Pajero, limeegeshwa ndani ya eneo la kivuli . Ina paa refu na magurudumu ya matairi makubwa. Bamba ya mbele, ina kinga ya chuma.

Gari dogo la abiria lenye rangi ya buluu na nyeupe limesimama kwenye eneo la udongo. Limekuwa na bumper ya chuma mbele ikionyesha matumizi ya mara kwa mara. Namba ya usajili KAA 1557 inaonekana wazi mbele ya gari.

Gari jeupe la Subaru Forester limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye udongo. Mbele ya gari kuna namba ya usajili KBF 712R. Magari mengine kadhaa yanaonekana yameegeshwa kwa mbali.

Mwelekeo huu unaonyesha mambo ya ndani ya gari la zamani yenye uskani mweusi na viashiria vya deshibodi. Kiti cha dereva kinaonekana kuwa kimezeeka na kinaashiria matumizi ya muda mrefu. Vifaa vyote vinaonekana kuwa na asili vikihifadhi haiba ya gari la zamani.

Gari aina ya CUV inayonekana kuwa Toyota Prado ime park nje kwenye nyasi. Gari hili lina rangi ya kijivu cheusi na limepambwa kwa namba za usajili za Kenya KDK. Milango yake ina vioo vya vyeusi na kuna rack ya mizigo juu ya paa.

Gari ndogo aina ya matatu nyeupe, linaonekana likiwa limepaki kwenye barabara. Miti ya kijani kibichi, inaonekana nyuma. Anga la blue na mawingu meupe, inaonekana.

Viti vya nyuma vya gari vinaonekana vikiwa vimefunikwa kwa kitambaa cha kijivu. Mikanda ya usalama imeshuka, tayari kutumika na abiria. Kizimamoto chekundu kinaonekana chini ya kiti cha mbele.

Gari la fedha aina ya CUV limepaki kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Nyuma yeke kuna miti mirefu, ikionyesha mazingira ya mashambani au viungani mwa jiji. Watu wachache wanaonekana wakiwa mbali, wakifanya shughuli zao.

Chombo cha magurudumu matatu kinachofanana na bajaji kimeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti kikifunikwa na majani. Rangi yake nyekundu inachakaa kidogo ikionyesha matumizi. Sehemu yake ya mbele ina kioo kikubwa na matairi yake yanaonekana.

Magari mawili, gari la abiria la kijani na bajaji nyekundu, yanaonekana yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la kijani lenye miti. Watu wachache wamesimama karibu na magari wakionyesha shughuli fulani. Bajaji inaonekana ikiwa imefungwa mizigo juu na mandhari inaonyesha eneo la nje lenye nyasi na miti mirefu.

Lori kubwa la kusafirisha magari linaonekana limebeba magari kadhaa. Magari haya yana rangi tofauti. Mazingira yana miti na nyasi yakionyesha kuwa lori hilo lipo nje. Anga linaonekana kuwa na mawingu likionyesha hali ya hewa tulivu.

Jengo kubwa la kisasa la kibiashara limejengwa kwa vyoo. Magari kadhaa yameegeshwa mbele ya jengo hilo, barabara kuu ina ongoza kwenye jengo hilo maridadi. Hali ya hewa ni safi na anga ni bluu kabisa.

Ndani ya gari viti vyeusi vimepangwa vizuri dashibodi na usukani vinaonekana vikiwa safi na vimetunzwa. Mbao yenye rangi nyekundu imetumika kupamba milango hili inaonekana kuwa gari la kisasa lenye nambo ya ndani maridadi.

Gari aina ya CUV yenye rangi ya kijivu, nyeusi imesimama kwenye barabara ya kifusi, karibu na nyasi. Taarifa za gari na namba ya usajili zinaonekana nyuma. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri likiwa limeegeshwa kando ya nyumba.

Malori mawili yanabeba magari mapya, yakionyesha uwezo wao. Magari ya abiria yamewekwa kwenye sitaha za lori. Majengo ya viwanda yanaonekana kwa mbali. Anga ni buluu ikionyesha hali ya hewa nzuri ya kusafirisha.

Funguo ya gari inaninginia kwenye mlango wa gari uliowazi nje ya gari jengo refu la kisasa linonekana kwa umbali hali ya hewa inaonekana kua ya jua na kuna mwanga mkali.

Msafirishaji mkubwa wa magari wa mwenye trela ya buluu amebeba magari kadhaa ya abiria ,magari haya yamepangwa kwa uangalifu kwenye matabaka mawili yakionyesha uwezo wa kubebea idadi kubwa ya magari, muundo huu wa usafiri unatumika kusafirisha magari kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa ufanisi.

Gari la rangi ya fedha limesimama kwenye nyasi. Magurudumu yake yana sticker nyingi zenye kung'aa. Miti ya kijani kibichi inaonekana nyuma ya gari. Anga ni safi na jua linaangaza.

Huu ni mtazamo wa ndani wa gari, ukionyesha viti vya abiria, dashibodi, na usukani. Mbao zenye rangi ya kahawia zimewekwa kwenye milango na dashibodi, zikiongeza uzuri wa mambo ya ndani. Gari linaonekana kua safi na limetunzwa vizuri, likiwa tayari kwa safari.

Magari kadhaa yameegeshwa safu moja, yakionyesha maegesho nadhifu. Gari jeupe linasimama katikati, liking'aa tofauti na mengine. Mstari wa magari unaelekea mbali ukiiunda mtazamo wa kina. Mwangaza wa juu unaonekana nyuma, ukiangaza eneo lote.

Barabara iliyotulia magari machache yanaonekana na anga ni safi. Gari nyeupe ya kisasa imesimama kando ya barabara iliyotengenezwa vizuri. Magurudumu yake meusi yanaonekana kung'aa ikionyesha ubora wake.

Gari ndogo jeupe limesimama kando ya barabara hill court imeandikwa kwenye jengo lililokaribu, mbingu ni blue na mawingu meupe yanaonekana, eneo hili linaonekana kuwa tukivu na la makazi.

Onyesho la magari linaonekana yakipangwa kwa safu. Watu watatu wamesimama kati ya safu hizo; wakionekana kujadiliana kuhusu magari. Gari la bluu liko mbele kabisa na halionekani vizuri, huku magari mengine yakiwa mekundu meupe na ya rangi nyingine. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Gari jeusi aina ya SUV limesimama kando ya uzio. Limekuwa na muundo wa kisasa. Namba ya gari imetambulika wazi ikionyesha usajili. Hali ya hewa inaonekana kuwa safi na jua kali.

Gari dogo jeupe limesimama nje ya jengo la kifahari usiku. Taa za gari zinaangaza barabara iliyolowa maji kidogo. Jengo lenye muundo wa kipekee linaonekana kwa mbali. Hii inaonekana kuwa gari la harusi lililopambwa.

Gari lina engine iliyofunguliwa ikiwa na battery nyekundu iliyoonekana upande wa kulia. Kifuniko cha engine kimeinuliwa juu kikifichua sehemu mbali mbali za mashine. Waya na sehemu za chuma zimepangwa kwa utaratibu zikionyesha utendaji kazi wa gari.

Lori la kubebea magari limebeba magari mengi ya rangi tofauti. Magari meupe na ya kijani yanaonekana juu ya trela hiyo ndefu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha eneo lenye miti na anga la mawingu. Lori hilo linaonekana limeegeshwa kwenye barabara ya lami.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa bidhaa mbalimbali. Wauzaji wamepanga sanamu za mawe, sahani zenye nakshi na vitu vingine vya sanaa. Watu wanatembea katikati ya vibanda wakitafuta bidhaa za kununua. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivyu na ya kupendeza.

Duka la viatu linaonekana likiwa limejaa aina mbalimbali za viatu za michezo na vya kawaida. Viatu vimepangwa kwenye rafu ndefu vikiwa na rangi na mitindo tofauti. Huu unaweza kuwa duka la jumla au rejareja la viatu. Nafasi hii inaonyesha biashara inayohusu mavazi ya miguu labda hapa Nairobi.

Soko la bidhaa za kiasili linaonyesha vinyago vya mbao na ngozi ya wanyama zilizotundikwa ukutani. Sanaa mbali mbali za Kiafrika zikiwemo sanamu za wanyama na watu zimepangwa kwa umaridadi. Taa zinazoangaza kutoka juu zinalifanya soko lionekane angavu na la kuvutia wateja.

Soko hili limejaa mboga na matunda mbalimbali zikiwemo vitunguu vilivyotundikwa na ndizi za kijani, viazi vitamu vimetundikwa chini na nyanya, matango na mboga zingine zimepangwa kwa umaridadi. Kila sehemu imejaa bidhaa ikionyesha wingi wa mazao safi na mya.

Soko la matunda limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo ndizi zilizotundikwa juu, machungwa, maembe, maparachichi na matunda mengine. Yamewekwa kwenye vikapu na masanduku yakionyesha wingi wa mazao. Rangi mbalimbali za matunda zinalifanya soko linaonekana la kuvutia na lenye mvuto. Hili linaweza kuwa soko la kawaida la matunda nchini Kenya.

Jengo la soko la jiji lililopakwa rangi za kuvutia zenye mchoro wa bendera ya kenya limesimama katikati ya picha. Watu wanatembea mbele ya soko hilo lenye shughuli nyingi. Jengo refu la ghorofa linaonekana nyuma yake.

Mazao mbalimbali yamewekwa kwenye vikapu na ndoo yakisubiri kuuzwa. Viazi vitamu vya rangi ya zambarau na viazi vikuu viko kwenye vikapu vya asili. Viazi vya kawaida vimejaa kwenye ndoo tofauti zikiwa za rangi mbalimbali.

Uwanja umejaa matunda mbalimbali yaliyopangwa kwa makini kwa ajili ya kuuzwa. Maembe ya kijani, parachichi nyeusi na za kijani, machungwa na matunda ya kiwavi yamejaza nafasi, yakionyesha wingi wa mazao. Makopo ya juisi pia yanaonekana, yakiongeza utofauti wa bidhaa sokoni.

Mkulima mchanga anachagua nyanya kwenye masanduku. Masanduku mengi yamejaa nyanya nyekundu zilizokomaa. Watu wengine wanaonekana wakishughulika sokoni kwa mbali. Hii inaonyesha shughuli za kawaida za soko la mazao.

Soko kubwa la ndani limejaa rundo nyingi za vitunguu nyekundu zikiuzwa kwa wingi watu wanatembea katikati ya bidhaa hizi wengine wakiwa wamekaa na kupanga vitunguu juu ya soko kuna nyondo ya paa inayotoa kivuli.

Ndizi nyingi zilizokomaa zimepangwa kwa uangalifu. Zikionyesha rangi ya manjano iliyokolea, na baadhi zikiwa na mabaki meusi. Zimekusanywa katika mafungu tofauti, zikionyesha wingi wa matunda haya. Huenda ziko sokoni tayari kuuzwa kwa wateja.

Soko la ndani lenye bidhaa za kitamaduni linaonekana wazi. Kuna vibanda vingi vilivyojaa nguo, ufundi wa mikono na vitu vingine vya kuuza. Bidhaa zimepangwa kwa kuvutia pande zote mbili za njia kuu. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia wakitafuta vitu vya kununua.

Soko lenye shughuli nyingi ,linaonyesha aina mbali mbali za bidhaa. Upande wa kushoto, matunda na mboga vimepangwa kwenye masanduku na meza za mbao. Upande wa kulia, nguo na vitambaa mbali mbali vimetundikwa, huku mfanya biashara akionekana nyuma, akishughulikia biashara yake.

Vitu na shanga za mapambo zinaonyeshwa kwenye meza. Mifuko na vikapu mbali mbali vimetundikwa nyuma. Hii inaonekana kuwa duka dogo la bidhaa ya ufundi au soko. Mazingira yanaonyesha biashara ndogo ndogo.

Duka la ufundi linaonekana limejaa sanamu, na vinyago vingi vya aina mbalimbali, kwenye gazi za mbele, kuna kinyago kikubwa cha rangi ya kahawia kilichowekwa chini. Vitu vingine vingi vya sanaa vimepangwa kwenye rafu, kwa nyuma, vikionyesha utofauti wa sanaa za kiafrika.

Mboga na matunda mbalimbali yamepangwa kwenye masanduku tayari kwa ajili ya kuuzwa. Nyanya, viazi, matongo na pilipili hoho vimejaa, vikionyesha mazao mengi. Rangi angavu za bidhaa zinafanya soko hili kuvutia macho.

Viatu vingi vya kuteleza vimetundikwa kwenye stendi, vina rangi tofauti tofauti na mitindo mbali mbali. Hii inaonekana kuwa duka la kuuza vifaa vya michezo. Bidhaa hizi zinaonyesha anuwai ya uchaguzi kwa wanunuzi.

Soko la wazi limejaa bidhaa za ndizi. Ndizi zimepangwa kwenye masanduku ya mbao tayari kwa kuuzwa. Watu wengi wanaonekan wakijisughulisha na biashara, eneo hili linaonekana kuwa na shughuli nyingi za kibiashara.

Mchoro na sanaa nyingi zimetandikwa ukutani, zinaonyesha maanthari mbali mbali na tamaduni tofauti. Mapambo na viito vya kihasili pia vimepangwa kwa ajili ya kuuza, hali hii inahashiria duka la sanaa au nyumba ya sanaa.

Maduka ya bidhaa za kitamaduni yamejaa vitu vingi. Viatu , mapambo, na sanamu, zimepangwa kwa wingi. Njia ndogo inawatenganisha wauzaji na wanunuzi. Watu wachache wanatembea kwenye soko hili, lenye shughuli.

Soko linaonekana likiwa limejaa bidhaa za mboga na matunda. Wachuuzi wamepanga bidhaa zao kwenye meza na magunia. Mboga mbalimbali kama vitunguu, nyanya na karoti zimeonyeshwa. Hii ni soko lenye shughuli nyingi likitoa bidhaa mpya.

Barabara ya jiji imejaa wachuuzi wanaouza bidhaa mbali mbali, hasa viatu vilivyopangwa kwenye rafu ndefu. Nguzo za kando ya barabara zinaonyesha shughuli nyingi za biashara. Magari yanaonekana yakipita huko na kule.

Nyumba hii ya kisasa yenye ghorofa mbili inaonekana ikiwa na bustani nzuri iliyotunzwa vizuri. Imejengwa kwa usanifu wa kuvutia ikiwa na madirisha makubwa na balkoni ya kifahari. Njia ya kuingia imetengenezwa kwa vigae vya matofali na uzio wa kisasa unazunguka mali hio.

Nyumba kubwa yenye ghorofa moja imesimama katikati ya uwanja mpana wa kijani kibichi. Miti mirefu imezunguka nyumba na uwanja, ikitoa kivuli na mandhari ya asili. Banda dogo la kupumzika lenye meza na viti, limejengwa upande wa kulia wa uwanja, inaonekana kama makaazi tulivu na ya kifahari.

Majengo marefu ya kisasa yamesimama dhidi ya anga la blue lililojaa mawingu. Miti na vichaka vimefunika sehemu ya chini ya ardhi, vikitoa mandhari ya kijani kibichi. Moja ya majengo inaonekana kua na antennae juu, ikionyesha matumizi yake ya kiteknolojia.

Jengo kubwa la ghorofa yenye mabango ya miale, mabati, Omega Mabati na to let linaonekana likiwa limesimama chini ya anga safi la bluu na mawingu machache nyeupe.

Nje ya nyumba za makazi, barabara yenye lami inaonekana na magari kadhaa yameegeshwa. Majengo ya kifahari yaliyojengwa kwa matofali mekundu yamezingirwa na ukuta wa mawe yakionyesha usalama. Miti na mimea huongeza uzuri wa mazingira ikionyesha eneo la makazi lililotulia na lililotunzwa vizuri.

Jengo kubwa la ghorofa ambalo linaonekana kuwa bado linaendelea kujengwa linaonekana ,ghorofa zake za chini zina madirisha ya buluu na balconies za zambarau zikionyesha sehemu ambazo zimekamilika, sehemu ya chini ya jengo imezungukwa na mabati yaliyochakaa ikionyesha eneo la ujenzi, miti na nyasi kavu zimeonekana karibu na jengo.

Majengo mawili marefu yanaonekana chini ya anga safi ya blue . Jengo lililo pande la kushoto lina madirisha mengi, huku likiwa na kuta za rangi ya machungwa na paa jekundu. Jengo lingine linaonekana kwa sehemu tu juu yake, likiwa na madirisha madogo.

Majengo marefu yenye rangi mbalimbali yamejengwa karibu na sehemu ya nyasi. Jengo la manjano na kupau nyekundu linavuatia macho. Ukuta wa mawe umejengwa kuzunguka baadhi ya majengo. Anga ni safi na lina mawingu meupe machache.

Nyumba ya kifahari yenye gorofa mbili inaonekana ikiwa imezungukwa na bustani nzuri. Milango na madirisha ya rangi ya machungwa yanaongeza mvuto wa jengo. Mimea mbalimbali ikiwemo mikoba na vichaka vyenye maua mekundu inafanya mazingira ya nje yanayoonekana ya kuvutia. Nguzo zilizopambwa kwa mawe zinaashiria lango au uzio wa jengo.

Maeneo makubwa ya ardhi yenye nyasi na vichaka yanaonekana kutoka juu. Upande mmoja kuna barabara ndefu iliyonyooka ikipita pembeni. Baadhi ya mijengo na myumba zimejengwa mbalimbali katika eneo hilo, zikionesha dalili za maendeleo. Kwa mbali milima au vilima vinaonekana chini ya anga safi.

Majengo haya yamejengwa kwa mtindo wa kitamaduni. Pamabaa za paa yametengenezwa kwa makuti. Mbao zimetumika sana katika ujenzi wa kuta na milango. Mbingu ni safi na jua linaonekana wazi.

Jengo refu la kisasa limejengwa kando ya sehemu ya nyasi. Muundo wake una madirisha za vioo na kuta za rangi ya manjano. Kifaa cha ujenzi kinaonekana kikiwa kimeegeshwa karibu. Mbingu ni buluu safi ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Nyumba ya kifahari imesimama chini ya anga safi. Imepakwa rangi ya kijivu na bluu ikiwa na paa la kisasa au mkubwa wa mawe umetanda mbele ya nyumba. Hii inaonekana kuwa makazi mapya yaliyojengwa vizuri.

Ishara ya to let imebandikwa kwenye mti. Namba ya simu imeandikwa chini yake ikitoa mawasiliano kwa wale wanaopenda. Nyuma yake, jengo la kisasa linaonekana likiwa na madirisha mengi.

Bango lenye orodha ya ghorofa za jengo la Kos Heights linaonekana. Linatoa maelezo ya ofisi au vyumba vilivyopo kila ghorofa, kuanzia ghorofa ya chini hadi ghorofa ya saba. Kila ghorofa imepewa namba maalum.

Jengo jeupe lenye madirisha makubwa na meusi linaonekana wazi, likionyesha usanifu wake. Eneo la nje lina sakafu ta zege likiashiria nafasi ya wazi, mbele ya mlango. Jua lina ng'aa angani likifanya eneo hilo lionekane wazi na lenye mwanga.

Duka kubwa la vyakula linaonyesha sehemu ya matunda na mboga za asili. Mabango yenye neno Organic yametundikwa juu, yakisisitiza ubora wa bidhaa. Matunda na mboga zimepangwa kwa umaridadi kwenye rafu, zikiwavutia wateja.

Bidhaa nyingi zilizofungashwa zimepangwa kwenye friji ndefu za dukani kila friji imejaa bidhaa kama nyama za kusindika na vyakula vingine vya kufungashwa mwonekano unaonyesha uteuzi mpana wa bidhaa za baridi.

Jengo kubwa la rangi nyeusi linaonekana likiwa na jina QuickMart kwa herufi nyekundu kubwa. Ubavuni kubwa bango la kijani lenye maandishi fresh and easy . Chini yake ishara nyingine ndogo yenye Q cafe inaonekana ikionyesha huduma za kinywaji.

Duka kubwa la vyakula linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbalimbali. Sehemu ya nyama au bucha inaonekana juu upande wa kushoto huku bidhaa za mikate zinaonekana chini kulia. Chini katika kuna idadi kubwa ya vyakula vilivyopangwa kwenye vikapu vikubwa.

Duka kubwa linaonyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo chupa ya kechup, bidhaa za makopo na karatasi za choo. Njia kati ya rafu ni safi na pana ikionyesha mazingira ya ununuzi yaliyopangwa vizuri. Bidhaa zimewekwa kwa mpangilio zikiwa tayari kwa wateja.

Duka la bidhaa linaonekana likiwa limejaa rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Mtu mmoja amesimama mwishoni mwa korido akionekana akichagua bidhaa. Kifurushi cha vinywaji vimewekwa sakafuni katikati ya korido.

Sehemu ya duka kubwa lenye bidhaa za mboga na matunda. Mboga za majani zimepangwa kwa uangalifu kwenye vibanda maalum. Ishara mbalimbali zimetundikwa juu zikionyesha bei na aina za bidhaa. Sakafu ni safi na pana ikionyesha mazingira ya ununuzi yaliyopangika.

Bidhaa nyingi za mikate na keki zimepangwa kwenye kanda za kuonyesha. Wateja kadhaa wanaonekana wakichagua bidhaa zao. Rangi za machungwa na njano zinapamba baadhi ya vifurushi. Hii inaonyesha duka la mikate au sehemu ya keki katika duka kubwa.

Hii ni ndani ya duka kubwa la bidhaa likiwa na rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Mabango makubwa ya manjano yenye maandishi sizzling offers yanaonekana yakining'inia yakionyesha punguzo la bei. Taa za mistari juu ya dari zinaangazia nafasi na bidhaa zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu.

Friji ya kuuza samaki imejaa samaki wa aina mbalimbali walio pangwa vizuri juu ya barafu. Baahadhi ya samaki wako kwenye vifungashyo na wengine wameonyeshwa waziwazi. Kila sehemu ina vibandikio vya bei na kuna bango la promotion likionyesha bei ilio punguzwa.

Safu za bidhaa zinaonyeshwa zilizopangwa vizuri katika duka kubwa. Upande wa kushoto, kuna chupa nyingi za vinywaji venye rangi ya machungwa, zikiwa zimepangwa kwenye rafu nyeupe. Upande wa kulia kuna pakiti za bidhaa za usafi wa kike zenye rangi ya zambarau na nyeupe.

Duka kubwa la reja reja linaonyesha bidhaa nyingi. Jokovu zimepangwa kwa safu, zikionyesha bidhaa vya nyumbani. Rafu zimejaa bidhaa mbali mbali, zikiwemo za jikoni. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya idara ya vifaa vya elektroniki au vyombo vya nyumbani.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali za vyakula. Vifurushi vya cerelac na nafaka nyingine vimepangwa vizuri, bei za bidhaa zimeandikwa wazi kwenye rafu. Sakafu ni safi na ina vigae, ikionyesha duka kubwa.

Rafu ndefu zimejaa vifaa mbalimbali vya nyumbani. Vifungu vya kupika, nasi, toster na vifaa vingine vya jikoni vimepangwa nadhifu. Njia kuu ya duka inatengeneza mtazamo wa kina kuelekea mbali.

Bidhaa mbalimbali za nafaka na karanga zimepangwa vizuri. Zimehifadhiwa kwenye vyombo vya kioo vilivyo wazi. Kila chombo kina bei yake imeandikwa wazi. Hii inaonekana kuwa sehemu ya duka kubwa au soko la kisasa.

Raundi kadhaa za baiskeli za watoto zenye rangi mbali mbali na vikapu, zimepangwa kwa safu. Baadhi zina magurudumu madogo ya kusaidia. Zikionyesha kua na kwa ajili ya watoto wanaojifunza kuendesha.

Duka kubwa lina maonyesho ya bidhaa mbalimbali. Taa za kisasa zinaangaza dari na rafu zilizojaa. Keki na matunda yamepangwa vizuri kwa ajili ya wateja. Hili linaonekana kuwa soko la kisasa au duka kubwa la rejareja.

Rafu za duka zimejaa bidhaa mbalimbali. Sabuni, mafuta na vitu vya usafi vimepangwa vizuri. Taa za juu zinaangazia sehemu yote ya duka. Eneo hili linaonekana kuwa sehemu ya duka kubwa la rejareja.

Supermarket inaonekana ikiwa na bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Sakafu safi na vigae vyeupe inaonyesha mbele, ikiongoza kwenye sehemu ya malipo ambao watu wanasubiri. Taa taa dari zinaangazia nafasi yote ikionyesha mazingira yenye shughuli nyingi za ununuzi.

Hapa ni mlango wa duka wa Carrefour Market, ukikaribisha wateja kwa bei nafuu. Magari ya kubeba bidhaa yamewekwa kando, tayari kwa ajili ya ununuzi. Ndani, bidhaa zimepangwa vizuri na watu wanatembea wakinunua.

Picha inaonyesha eneo la kujihudumia la malipo dukani. Skrini kubwa yenye maagizo inaonekana katikati ya rafu. Kuna kikapu cha ununuzi chekundu upande wa kulia. Rafu za bidhaa zimepangwa vizuri pande zote mbili.

Shuka za maduka zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo kahawa na vinywaji vingine. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Njia ya kazi inaonekana ikiendelea mbali na watu wachache wanaonekana wakinunua vitu vyao. Bei za bidhaa zinaonekana zikiwa zimewekwa kwenye rafu.